Naona wahudumu na wateja wa eneo la kuuza na kununua maziwa kuwashiria kwamba eneo hili ni eneo ambapo wateja ni wakulima na pia watu wengi hununua maziwa hapa.

Naona ng'ombe wa maziwa wa rangi ya nyeusi akilishwa pamoja na kukamuliwa na mashine ya kumkamua maziwa.

Hii ni mimea ya matunda ya ndizi ambayo imepandwa tayari haijakomaa , pembeni naona miti ya aina mingi kumaanisha kwamba hii ni eneo la ukulima.

Mmea huu ni mmea ambao ni wa ndizi ambao ina pesa nyingi sana wakati ambao unaiuza katika soko au unaweza pia kuiuza katika nchi za nje.

Hawa ni watu ambao wanafanya kazi katika eneo la kuuza maziwa ama kiwanda cha maziwa. Wamevaa magwanda nyeupe pepepe! Kuashiria kuwa kuna usafi unatakikana wakati unafanya biashara ya kuuza maziwa.

Huyu ni mhudumu wa kilimo akifanya matayarisho yake ya kuona ni kiasi kigani cha rutuba inafaa kutumika, ama anafanya kemikali gani ili kurutubisha mimea.

Mtu huyu anawasafisha ng'ombe wake kukupitia maji na kuwasugua. Mazingira safi huonyesha kwamba ng'ombe hawa hawatapata magonjwa tofauti tofauti.

Naona mtu wa boda boda, akiwa amebeba vibuyu, haswa vinavyotumika hapa nchini kubeba maziwa, mtu huyu anasafirisha maziwa haya kwenda kuuza kwa wateja, labda pale mjini.

Naona kina mama, takriban watano wakiwa wanaandaa vyakula kwenye sinia, aina hii ya chakula, nakisia kwamba ni wali, na pamoja naona mtu mmoja akipakulia chakula kwa kutumia kijiko.

Kifaa hiki ni kifaa cha kielektroniki ambayo uweza kukamua ng'ombe bila usaidizi wa mtu binafsi kwa kukamua yeye mwenyewe.

Naona ng'ombe wengi wa gredi katika zizi la ng'ombe, ng'ombe hawa ni wa maziwa na wanapewa chakula na wahudumu hawa wakulima.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama ambaye huleta maziwa na pia unaweza kuila nyama yake. Ng'ombe amekuwa kitega uchumi haswa kwa wakulima wetu wa taifa hii.

Mtu huyu ni mkulima anawapulizia dawa, ng'ombe wake ili kuondoa kupe ama vitu vingine vinavyowaeza kudhuru kiafya.

Naona migomba mingi ya ndizi uliowekwa sakafuni ndizi zingine pia zimewekwa kwenye greti kuashiria kwamba mtu huyu ameanika ndizi hizi ili ziive ile apate kuziuza.

Naona mkulima akikamua ng'ombe wake, huku amefunga miguu yake. Mtu huyu anakamua maziwa ili aende auze ama atumie kwa matumizi yake ya nyumbani.

Naona mti aina wa ndizi, pamoja na miti zingine zilizo pandwa, zingine zimekauka, kuonyesha kwamba eneo hili lina umarufu katika kilimo.

Hili ni shamba lenye ni gomba ya ndizi pamoja na mahindi, upande wa katikati wa shamba hili limepaliliwa tayari kuonyesha kwamba ipo tayari kupandwa mimea tofauti.

Chugwa hili aina ya ndizi, ni kitega uchumi ambayo wakulima Wanafaa kuiangalia zaidi kwa kuwa ina manufaa mengi na pia Ina pesa chungu nzima.

Naona migomba ya ndizi ambayo imepandwa, pamoja na vyakula vya ng'ombe. Eneo hili ni eneo la wakulima ambao ni wa chini mno kwa kuwa nimeona kwamba migomba ya ndizi hii ni chache mno.

Ama ni wahuduma ama ofisa wa kilimo, ambao wanaangaliwa jiko, labda ni maziwa yanachemka ama kuna kitu fulani wanaangalia kwenye jiko.

Naona ng'ombe wanne, wawili weupe mmoja mweusi wakiwa wakila takataka kuashiria kwamba wanyama hawa hawapati lishe bora na inaweza changia wao kupata magonjwa mbalimbali.

Naona matunda mengi yakimwemo ndizi, pamoja na bidhaa kama vile nyanya na vitunguu. Inaashiria kwamba hii ni soko ya wateja mbali mbali ambapo kila mmoja anaenda kununua bidhaa za nyumba.

Hawa ni viongozi wa serikali ambao wametangamana. Wamevaa magwanda nyeupe na kofia vyeupe. Naona Waziri wa ununuzi wa Bidhaa na Gavana wa jimbo la Uasin Gishu .

Naona mkulima aliyevaa kofia kwenye shamba la mahindi tayari akivuna mahindi yake kuonyesha kwamba hili ni eneo la ukulima bora wa mahindi.

Naoana mama fulani anayetoa maganda ya ndizi, tayari kupika, katika taifa la Kenya na Uganda inaitwa matoke.

Naona mkulima wa ng'ombe wa maziwa, amefaa magwanda yake ya kazi na pia anasafisha pale ambapo ngombe wake analala.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo imekua, migomba hii ni mirefu sana kuashiria kwamba miti hii imekuwa inapata rotuba nzuri.

Ndizi ni mmea ambao umekuwa ni nguzo kuu katika sekta yetu ya kilimo ambayo imekuwa kitega uchumi kwa wakulima haswa kutoka Kisii na pengine.

Ukulima hasa kuchunga ngombe, kwenye picha hii ni bora iwapo ngombe atapata maji mazuri au atapata lishe Bora.

Naona muuzaji katika soko, akimpokeza mnunuzi wa ndizi hizi. matunda haya yameiva na ni tamu mno.

Huyu ni mama ambaye amepiga picha na gomba la ndizi ambayo anafurahia imemea vizuri na labda ataenda kuuza ili kupata pesa kuwalisha na kujinufaisha kiafya.

Naona pikipiki zilizobeba mitungi ya kubeba maziwa. Inaashiria kwamba eneo hili ni eneo la ukulima ambao wanachunga ng'ombe.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa aina ya Aryshire ambao wameshiba. Mtu huyu mwenye mifugo hawa amewalisha na kuwatunza vizuri kulingana na afya bora wanaonyesha.

naona miti ya matunda aina ya ndizi zikiwa zimepndwa kwenye shamba zikiwa zikinyunyuziwa maji na bado ziko changa.

Naona ng'ombe wa maziwa wa rangi ya nyeupe pamoja na mashine ya kukamulia ng'ombe. Mashine hii hutumika wakati ambapo ng'ombe hawa wana waziwa mengi na inaweza mlemea mtu ambaye anakamua maziwa mengi.

Naona mtu akichunga ng'ombe wake kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe hawa ni watano. Mmoja ni mweupe, wengine ni weusi.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wa gredi aina ya Fresian wakiwa kwenye zizi. Naona pia kuna maji ambayo wanaweza kunywa na wako kwenye mandhari safi.

Naona mmea wa ndizi ambao haujakoma na haujapata matunda. Pia kwenye shamba hili naona mimea tofauti tofauti kama vile mahindi na

Naona mtu akidondoa za mahindi kuashiria kwamba huu ni msimu wa kuyaanika na kutoa mahindi shambani. mtu huyu anatoa hizi kuashiria kwamba anataka kuzianika zikauke.

Naona migomba ya ndizi mingi tayari yenye ishakomaa kuonyesha kwamba eneo hili ni eneo la kilimo kama vile huko mgoa wa magharibi ama wa Nyanza.

Hawa ni wakulima wa tunda la ndizi ambao wamevuna, wanajadiliana jinsi ya kuzipeleka ndizi hizi labda kwenye soko ama kusafirisha.